Duka kubwa linalouza vifaa vya kilimo pamoja na mifugo lenye bidhaa ndani na nje kwa nje kuna meza na watu wawili mwanaume, aliekaa juu ya meza na mwanamke aliesimama, viroba vyenye rangi nyeupe vilivyopangwa juu ya meza na vingine kwenye ardhi.

Dawa za mifugo na mimea zilizopangwa katika rafu nyeupe, zipo zilizowekwa kwenye chupa za maji, za kwenye vidonge kwenye boksi, na za unga kwenye vimfuko vya plastiki.

Duka linalouza dawa za mifugo na mimea na mbegu za mimea zilizohifadhiwa kwenye makopo ya bati yenye rangi ya kijani, njano, nyekundu yenye nyanya ,vitunguu, karoti vilivyopangwa kwenye rafu ya mbao yenye rangi nyeupe.

Dawa ya mbwa yenye kopo ya zambarau na mfuniko wa zambarau uliobandikwa karatasi ya gundi yenye picha ya mbwa na maandishi meupe na usuli wa bluu na zambarau, yenye maelekezo namna virutubisho vinavyofanya kazi kwenye mifupa na viungio vya mbwa.

Dawa ya maji iliyohifadhiwa katika chupa nyeusi yenye mfuniko mweupe iliyobandikwa karatasi ya rangi ya chungwa yenye picha ya ng'ombe inayotoa maelezo namna ya kutumia dawa ya kuoshea mifugo dhidi ya wadudu.

Dawa ya ndege iliyohifadhiwa kwenye kifungashio cha mfuko kinachofunga vizuri, na kubandikwa karatasi ya gundi yenye picha ya kuku, njiwa, na ndege, na maelekezo ya matumizi yake.

Mwanaume aliyevalia shati la bluu anga, akiwa ameshika mti ulioota zao la biashara la kahawa zikiwa bado hazijakomaa kuvunwa, bado ziko kwenye mti, na kwenye mandhari ya hali ya hewa iliyo nzuri na kuzungukwa na miti mingine na udongo usio na majani mengi kwa chini.

Zao la biashara la kahawa, likiwa limemwagwa kwenye eneo la ndani, lililozungukwa na ukuta. Mwanamke aliyeshika chepe akivuta gunia lililolazwa juu ya kahawa.

Kilimo cha biashara cha viazi vitamu , vilivyokwishavunwa na kumwagwa chini. Wakulima waliozunguka viazi, wakiwa na masanduku ya rangi ya kijani na rangi ya bluu anga, wakitaka kupanga viazi ili kupelekwa sokoni.

Shamba la mapapai yaliyolimwa kwa ajili ya zao la biashara. Ni mapapai ya muda mfupi yaliyoota na ni mafupi yenye matunda makubwa ya kijani ambayo bado hayajakomaa kwenye ardhi ya mchanga iliyooteshwa nyasi fupi za kijani.

Zao la mahindi yaliyovunwa katika shamba linaloonekana lenye majani ya mahindi makavu na mwanamama aliyesimama juu ya mahindi ya njano yaliyochunwa majani yake na kuanikwa katika turubai kwa ajili ya kukaushwa na kutengeneza unga, na mengine ambayo hayajachunwa yakiwa yameanikwa kwenye sakafu ya juu.

Mahindi makavu yaliyovunwa na kumwagwa chini ya mti. Watu waliokusanyika na kuchagua mahindi mazuri ambayo hayana wadudu kwa ajili ya biashara ya kutengeneza unga, maana mahindi ni ya njano makavu zaidi.

Zao la biashara la kitunguu, lililopandwa kwenye matuta madogomadogo, kwenye shamba kubwa lililoota na kustawi vizuri. Bwana shamba mmoja akionyesha jinsi lilivyostawi zao hili, lililokuwa tayari kuvunwa kwa ajili ya kupelekwa sokoni. Lililozungukwa na eneo lenye miti mirefu, na anga iliyojaa mawingu meupe.

Kilimo cha biashara cha makabichi, yaliyopandwa kwenye shamba vizuri, lililozungukwa na eneo lenye miti michache lenye baridi, na anga iliyotanda mawingu yenye rangi nyeupe na kijivu. Kijana wa shamba aliyesimama akiangalia mazao yaliyopandwa ya kabichi chini ya adrhi.

Migomba iliyoota na kuchipua vizuri kwenye eneo la makazi ya watu, na kuota mikungu ya ndizi mikubwa ya kijani iliyokwisha komaa kwa ajili ya kuuza. Na miche ya migomba iliyoota pembezoni katika udongo mwekundu uliozungukwa na majani ya kijani yaliyokolea, ndani ya uzio uliotengenezwa kwa simenti na mawe.

Zao la biashara la mahidi, lililovunwa kwenye shamba kubwa na kuwekwa kwenye mafungu makubwa, wakulima watano wanaochuna majani ya mahindi nakutoa hindi lililosimama na kuweka kwenye vikapu vyenye rangi ya kahawia, juu kuna anga na mawingu yaliyo tanda.

Mkulima aliyeshika zao la viazi alivotoka kuvichuma kwenye ardhi vilivokuwa vimeshakomaa, tayari kwa kwenda sokoni katika shamba kubwa lenye majani ya kijani yaani majani ya viazi vilivokuwa vimekomaa tayari kwa kuvuna na kwenda sokoni.

Shamba la zao la vitunguu lililolimwa na kustawi vizuri, mkulima aliyevuna shina moja la vitunguu ameshika mkononi, kwenye shamba pembezoni kuna nyumba ya gorofa yenye rangi nyeupe na bluu.

Wakulima wa zao la kahawa, walioziweka kwenye viroba baada ya kuzivuna, wamekaa chini wakizichagua na kuzichambua na kutoa uchafu, ili waweze kuziweka kwenye mifuko kupeleka sokoni kuuza.

Vijana watano wakiwa katika shamba kubwa la mahindi, yaliyovunwa na kupakiwa kwenye viroba vyeupe, kwa ajili ya kusafiririshwa kwenda sokoni.

Shamba kubwa lililolimwa zao la tikiti yaliyovunwa na kuwekwa chini kwenye ardhi. Bwana shamba akiwa amebebea tikiti moja begani lililokubwa. Nyuma kukiwa na kiroba cha rangi ya chungwa na madeli mawili yanayotumika kupuliza dawa shambani.

Zao la viazi vilivyofungwa kwenye viroba vyeupe na kusukwa vizuri na vijana wakulima. Liko tayari kwa kusafirishwa kwenda sokoni kwenye gari lililosimama pembezoni.

Zao la mnyanya lililopandwa kwenye udongo mwekundu na kufungwa kamba kwenye miti kusaidia nyanya kukua kiurefu. Zimestawi nyingi, za kijani, zilizopendeza.

Mahindi yaliyovunwa na kutolewa maganda ya kijani na kuanikwa juani, wakulima waliosimama nyuma mahali palipoanikwa mahindi, kwaajili ya kupelekwa kutengenezwa unga wa kuuza.

Mkulima aliyebeba kiroba kilichoandikwa unga chenye mahindi, na kupita katikati ya turubai lililotandikwa chini na kumwagwa mahindi yanayoanikwa juani; kwa ajili ya kutengeneza unga wa biashara katika eneo lililozungukwa na miti, migomba, minazi na miembe.

Kijana anayesombelea mikungu ya ndizi aliyoipanga pamoja kwenye ofisi inayouza ndizi ikiwemo mdada amekaa kwenye meza ya mbao juu kuna chupa ya njano na ndizi mbivu .

Migomba iliyopandwa katika shamba lenye udongo mwekundu, kama zao kubwa la biashara, iliyoota mkungu wa ndizi ulio mkubwa, umeshikiliwa na mwanamama aliyevaa nguo nyeusi yenye upinde wa njano.

Watu wanne, wakipanga nyanya zilizovunwa shambani, kwenye masanduku ya mbao, kwaajili ya kusafirishwa, na kupelekwa sokoni kwa biashara.

Mkulima yuko kwenye shamba la mnyanya akiangalia moja wa mche wa nyanya, shamba lililojaa miti iliyosimama wima ikisaidia kushikilia miche ya nyanya, ili ikue kwa urefu na kutoa nyanya nyingi.

Wakulima wanaolima zao la nyanya, kwenye shamba kubwa wakivuna nyanya, tayari kwa kuzipeleka sokoni na kuzipanga kwenye matenga makubwa meusi, tayari kwa safari.

Vijana wawili wakivuna zao la biashara, kwenye shamba kubwa lililoota vizuri rangi ya kijani, imezungukwa na miti mikubwa mirefu.

Zao la mnyanya lililopandwa kwenye matuta kwenye udongo mwekundu, mti wa mnyanya uliofungwa na kamba nyeupe na kuota nyanya zilizoiva nyekundu na za kijani na zingine zina unjano kidogo .

Zao la viazi ulaya vilivyovunwa na kuhifadhiwa kwenye viroba vyenye rangi kijani na nyeupe, na kupangwa mbele ya wakulima waliosimama kwenye shamba nyuma limepandwa mahindi na miti.

Zao la kahawa lililolimwa na kustawi vizuri kwenye shamba lenye miti mirefu, wamama wawili wanao vuna zao la kahawa kwaajili ya biashara.

Shamba lililolimwa zao la papai la muda mfupi, lenye mapapai mafupi na yaliyozaa sana, kwenye shamba lililolimwa kwenye matuta na udongo mwekundu mkavu, kijana aliyechutama aliyeshikia mapapai mawili mikononi moja lililokwiva na lingine bado lina ukijani kidogo.

Shamba kubwa lililozungukwa na migomba lililolimwa zao la viazi mviringo, vilivyokuwa tayari vimekomaa vikisubiri kuvunwa na wamama wakulima wakiandaa shamba kwa kuvuna.

Zao la viazi vitamu, vinavyovunwa shambani, na kuhifadhiwa kwenye visanduku vyenye rangi tofauti, manjano, bluu bahari, rangi ya chungwa, vikitayarishwa kwa kupelekwa sokoni.

Shamba lililolimwa vizuri kwenye udongo tifutifu wenye rutuba, na kustawi mimea ya kijani kilicho kibichi na majani yake ni mapana yaliyofungwa mabomba mapana, yaliyotumika kumwagilia maji kwenye ardhi ili mimea ikue na kuchipua vizuri.

Wakulima waliolima bustani iliyopandwa mimea kwenye matuta yaliyopangana, yaliyo makubwa na mimea ya kijani yaliyostawi vizuri; wakiwa wawili wananyunyiza dawa kwenye mimea yenye rangi nyeupe iliyozungukwa na eneo la makazi ya watu, pamoja na soko lililofunikwa na kuwezekwa kwa mabati.

Kilimo cha kupanda mbegu ndani ya nyumba, iliyotengenezwa kwa kitambaa cheupe na vyuma vyeusi vyembamba vilivoshikilia kitambaa. Ndani mazao na mbegu zimepandwa kwenye sahani nyeusi yenye vitundu vidogovidogo vilivopachikwa mbegu pamoja na udongo na vishikizo vya karatasi nyeupe.

Shamba lililolimwa mipapai iliyopangana kwenye mistari iliyo nyooka, ikiwa bado ni mifupi na imezaa sana. Mapapai yake bado hayajakwiva kwenye ardhi yenye majani mabichi.

Miche iliyooteshwa kwenye makopo meusi, na kuwekwa mbolea, na kumwagiliwa maji, itakayohamishwa itakapokomaa kwa ajili ya kupanda shambani.

Shamba kubwa lililozungukwa na pori, lililopandwa mimea kwenye matuta na kufungwa mabomba meusi, kwa jili ya umwagiliaji. Vijana wawili wakiwa wanapalilia.

Vitunguu vimelimwa na kustawi vizuri, kwenye udongo mzuri wa tiftifu. Vimefungwa mabomba kwa ajili ya umwagiliaji na virutubisho, kwenye kukuza zao hili la vitunguu.

Wakulima watano, wanaume wawili na wanawake watatu; waliomwaga viazi vitamu vingi chini ya ardhi. Wakivipanga kwenye maboksi visanduku vya bluu, kijani; kwa ajili ya kusafirishwa na kwenda sokoni.

Viazi vitamu vilivyohifadhiwa katika masanduku makubwa, yenye rangi tofauti: bluu, kijani, nyekundu, baada ya kuvunwa mashambani, tayari kwa kusafirishwa kwenda sokoni.

Miogo iliyovunwa vizuri kwenye shamba lenye majani ya kijani na kuhifadhiwa kwenye viroba vilivyojazwa ujazo sawa vikisubiri kusafirishwa kwenda sokoni.

Mimea iliyopandwa kwenye sanduku kubwa nyeusi, iliyogawanyika kwa ndani kwenye vitundu vidogo. Na kupandwa mimea yenye rangi tofauti, na kuwekwa vibandiko kwenye kila aina ya mmea uliopandwa.

Shamba la migomba iliyostawi mikungu ya ndizi yenye rangi ya kahawia , navimiche vidogo vya migomba vikiota kwenye ardhi, yenye udongo mwekundu na majani kijani mafupi yaliyopendeza.

Migomba iliyopandwa kwenye bustani ya nyumbani yenye majani ya kijani kibichi na kuchipua mikungu ya ndizi, iliyokua minono yenye rangi ya kijani na miche ya migomba iliyoanza kuota. Miti ya kawaida iliyoota katikati ya bustani na uzio wa ukuta mfupi uliotengenezwa kwa mawe.

Kilimo cha kisasa. Mazao yaliyopandwa kwenye eneo lililozungukwa na lailoni nyeupe iliyounganishwa na miti myembambamyembamba. Na mazao kulimwa kwenye vituta vidogovidogo vilivyounganishwa mfumo wa maji ya umwagiliaji wa mabomba. Mabomba meusi, kubwa na matatu madogo yaliyopita katikati ya tuta zilizoota mazao.

Vikopo vidogo vyeusi, vilivyopandwa miche ndani yake, na kupewa majina kwenye miche, viko ndani ya chumba chenye joto , vimepangwa vizuri kwenye meza moja kubwa.

Kilimo cha kuotesha mbegu kwenye vikopo, visahani vidogo vyeusi vilivyo jazwa udongo tifutifu na kupandwa mbegu iliyo chipua mimea ya kijani mifupi, inayoanza kukua vizuri.

Mimea iliyopandwa kwenye mabakuli meusi yalioanza kuchipua kwenye udongo ulionyunyiziwa maji, na kuhifadhiwa ndani ya nyumba karibu na dirisha la kioo.

Kilimo cha mazao kilichofungwa mfumo wa umwagiliaji maji wa matone . Mazao yaliyopangwa na kupangiliwa kwenye mstari mnyoofu yanayoonekana na kuchipua vizuri yenye rangi ya kijani.

Kilimo cha kisasa cha maharage, kilichopandwa kwenye mistari mitatu ndani ya tuta moja lenye mbinu ya umwagiliaji wa kisasa wa kukuza mimea.

Mimea iliyo pandwa kisasa kwa kutumia mashine, yenye udongo mdogo uliowekwa kwenye visahani vyeupe, na kupanda mimea iliyo chipua, yenye miti membamba na kuchipua mimajani vidogo vidogo vya kijani, kwenye eneo lililotengenezwa kwa vyuma na kuwashwa taa kwa ndani.

Kilimo cha kisasa kinachotumia umeme na mitambo, mimea iliyopandwa katika rafu ya rangi nyeupe iliyowekwa kwenye visahani vya rangi ya maziwa, na kupandwa mimea mingine imechipua sana na mingine imechipua kidogo kwenye vitundu vidogovidogo, na eneo la rafu lililokuwa na taa kwenye kila nguzo ya umeme.

Kilimo kinachotumia mashine kwa kupanda mimea kwenye udongo uliohifadhiwa kwenye vibakuli vyekunduvilivyokua juu ya visahani vya umeme, na mashine zimetengenzwa kwa rangi ya fedha zilizozungukwa na mabomba na mipira yenye rangi ya bluu bahari pamoja na nyeusi iliyoshikilia mimea inayopachika kwenye udongo.

Kilimo cha kutumia mashine, mkulima aliyevalia viatu vya plastiki vyeusi akilima kwa kutumia mashine yenye visu na vijembe vidogovidogo vinavyotumika kuchimba kwenye udongo tifutifu uliokuwa na mota yenye rangi ya nyekundu akipitisha kwenye ardhi.

Kilimo cha kisasa cha kupanda mimea kwa kutumia mashine na umeme, mimea iliyo pandwa ndani ya chumba kwenye rafu iliyofungwa mitambo na nyaya zilizo simama kwa juu na mimea ya kijani kibichi iliyostawi, iliyo washwa taa kwandani.

Kilimo cha kutumia mashine iliyosimama kwenye shamba kubwa la majani ya kijani na kuanza kulima sehemu yenye udongo mwekundu. Mashine yenye rangi nyekundu na meno makubwa yanayotumika kuchimba kwenye ardhi na matairi makubwa manne, mawili nyuma na mawili mbele iliiyokuwa na wazi na dereva kwa ndani.

Mimea iliyopandwa kwenye sanduku la kioo, lililowashwa taa, ndani ya sahani nyeupe yenye vitundu, na kuoteshwa mimea iliyochipua kidogo, na mingine iliyochipua zaidi.

Mashine ya kulimia aina ya trekta, ikikata majani kwenye uwanja wa maonyesho wenye bendera nyekundu na nyeupe, na trekta nyingine ya buluu na watu wakizunguka eneo la kiwanja.

Kilimo cha kisasa ,chakutumia mitambo kwaajili ya kulimia. Mtambo uliokuwa na rangi nyekundu na nyeusi , uliofungwa ringi yenye vijembe vidogo vidogo, vinavyotumika kuchimba kwenye udongo.

Mimea iliyopandwa kwenye nyumba inayoakisi jua, Iliyotengenezwa kwa vyuma imara na kufungwa mabomba ya maji yanayotumika kwenye umwagiliaji wa mimea ili kustawi.

Kilimo cha mimea, kilichopandwa ndani ya chumba, kilichowashwa taa kwenye kila rafu yenye sahani; ina vitundu vidogo vya mimea iliyochipua.

Kilimo cha kisasa cha mimea iliyooteshwa kwenye rafu nyeupe iliyotengenezwa kwa vyuma na kuwekwa sahani ndefu nyeupe kwa ndani, iliyotumika kuoteshea majani yaliyochipua yenye rangi ya ukijani na kuwashwa taa kwenye kila sahani moja.

Ufugaji wa samaki wa majumbani, waliohifadhiwa kwenye sanduku kubwa la kioo, lililosimamishwa kwenye kabati la mbao lililopakwa rangi nyeusi, ndani ya sanduku kuna maji masafi; mawe meupe, ua la kijani, jiwe kubwa jeusi lenye matundu pamoja na ua jekundu la samaki mdogo.

Ufugaji wa samaki, kwa kutumia mabwawa yaliyojengwa kwa simenti na ndani kuna maji. Samaki wengi aina ya kambale wakiogelea, nguzo zilizoshikana na uzio wa simenti na kuzungukwa na neti kwenye mandhari ya nyumba za mabati zenye uwazi zikionekana.

Bwawa la samaki lenye maji masafi kiasi lililofunikwa kwa neti ilioshikiliwa kwa miti midogo midogo. Eneo lililozungushiwa uzio wa miti pembezoni kuna majani marefu na miti ya asili ilioachwa haijakatwa.

Samaki wa kufugwa waliowekwa ndani ya sanduku la kioo, lenye maji safi, mawe na vikokoto, wanaoogelea na kupendeza na rangi zao ya chungwa na manjano.

Sanduku la kioo lenye maji safi, linalotumika kufugia samaki wadogo, wenye aina tofauti na rangi za kuvutia wanazotofautiana.

Bwawa la samaki wadogo lililojengwa kwa mawe mazuri, limezungukwa na majani ya kijani na uzio uliotumia mbao, ndani wakiwa na samaki wa rangi nyekundu wakiogelea.

Samaki wa kufugwa walio ndani ya sanduku la kioo, lililozungukwa na mbao iliyopakwa rangi nyeusi na kuwekwa taa kwa ndani, maua na mawe na vijiwe vyenye rangi tofauti. Samaki walio ndani ni wadogo na wana rangi nyeupe, rangi ya chungwa na rangi ya manjano.

Samaki wadogo waliohifadhiwa kwenye chombo chenye maji safi kilichowekwa ndani. Samaki wenye rangi tofauti za kuvutia zenye muonekano mzuri.

Duka kubwa linalouza vyakula yaani aina ya nafaka, zilizokuwa zimepangwa ndani na nje ya duka zingine zimesimamishwa kwenye rafu yenye gazi mbili ya rangi ya bluu, kuhifadhiwa kwenye ndoo nyeupe zinazo akisi, na kuwekwa maandishi yanayoonyesha ni bidhaa gani zingine zikiwa kwenye kiroba zenye rangi tofauti.

Duka la nafaka zilizopangwa vizuri kwenye viroba vyeupe, na kuonekana nadhifu na safi. Ndani kuna vikombe kwa ajili ya kuchotea nafaka wakati wa upimaji, zilizosimamishwa kwenye sakafu ya simenti na kokoto.

Vijana wadogo, waliosimama wakionyeshana na kupanga vizuri, nafaka zilizojazwa kwenye viroba visafi vyeupe kwa ajili ya kufunga vizuri ili kusafirishwa.

Msitu wenye majani ya kijani kibichi na kijanijeshi, yaliyochanganyika na maua ya njano yaliyoota hapo juu. Majani yamefungana yakiwa na nyuzinyuzi pamoja na miti mirefu iliyoota katikati yake na kuacha njia ipitayo sana kwa miguu iliyokosa majani.

Upandaji wa miti, unaofanywa na mwanamama aliyevalia kofia nyeupe kwenye eneo la msitu, uliolimwa kidogo na kukatwa miti na visiki kuachwa.

Watu wanaoongozana kwenye mstari mmoja, wakitembea katikati ya msitu kwenye njia nyembamba, iliyosongwa na majani ya kijani na makavu, miti na milima.

Kilimo cha kupanda maua na kuyaotesha kisasa, kinachotumia mabomba yaliyokua meupe, na kuunganishwa na viunganisho vya rangi ya kijivu, vilivyosimamishwa kwenye vyuma vyenye rangi nyeupe na kijivu, na kutobolewa matundu katikati ya mabomba meupe makubwa na kuoteshwa maua yenye rangi tofauti; kijani na rangi ya damu ya mzee, ndani ya uzio wa nyumba.

Kilimo cha kisasa cha kutumia mabomba meupe, yaliyotobolewa matundu na kupandwa mimea ya kijani iliyoota, iliyosimamishwa kwenye nguzo za mbao na miti, katika eneo la uwazi lililofunikwa na turubai jeupe. Lililoshikiliwa na nguzo za mbao.

Kilimo cha kisasa, kinachotumia mabomba yenye rangi nyeupe, yasiyotumia udongo, inayopitisha maji pamoja na virutubisho vilivyosababisha mimea iliyochipua na kuota vizuri, yenye rangi ya kijani na miti myembamba midogomidogo.

Kilimo Cha kisasa mimea iliyopandwa kwenye mabomba meupe manne, yaliyosimamishwa kwenye nguzo ya Chuma iliyoegemea kwenye ukuta karibu na dirisha. Bomba nyeupe zilizotobolewa matundu katikati na kuoteshwa mimea. Maji pamoja na virutubisho vikitumika kwenye kukuzia na kustawisha mimea.

Kilimo cha kupanda mimea kwenye sanduku, kwa kutumia maji pamoja na virutubisho, iliyohifadhiwa kwenye sanduku jeupe na kutunduliwa tundu na kupachikwa vikopo, vyeupe vilivyotobolewa kwa chini, na kupanda mimea ya kijani yenye majani mapana, na kutoa mizizi iliyoinama kwa chini.

Mabomba yaliyosimama eneo la nje, mengine yakiwa yamesimama, mengine yamejipanga kwa kulala yakiwa yamesimamishwa kwa kupangana; na taa zilizowashwa mwanga hafifu. Mabomba yenye rangi nyeupe na mengine yameunganishwa na rangi ya bluu anga, yaliyokuwa yametobolewa matundu katikati yatakayotumika kupanda mimea.

Mimea iliyooteshwa kwenye mabomba meupe, yaliyotobolewa matundu madogo yanayofanana na kuunganishwa na mipira ya kijani yanayopeleka maji kwenye mimea ili ichipue.

Kilimo cha mabomba yaliyotobolewa matundu yanayolingana, yanayopitisha maji na virutubisho vinavyosababisha mimea kukua na kuchipua vizuri.

Kilimo cha kwenye mabomba meupe, yaliyoota mimea yakijani na yakahawia, yaliyoshikiliwa na nguzo za mbao pamoja na nguzo za chuma zilizofunikwa kwa kitambaa cheupe, baadhi ya mimea ikiwa ndio ina chipua na mingine imechipua nakujaa vizuri.

Kilimo kisichotumia udongo, uliopandwa mimea kwenye bakuli lenye rangi ya anga, na kujazwa maji yenye virutubisho vilivyowekwa kwenye mfuniko wenye vitundu uliochomekwa mimea, iliyoanza kuchipua na mizizi mirefu iliyoota.

Mimea iliyochipua kwa kuoteshwa kwenye ndoo yenye maji safi, na kufunikwa na boya lilotobolewa matundu mawili yaliyotumika kuoteshea miche.

Mimea iliyoota kwenye mabomba meupe yenye mfuniko wa kijivu, yaliyopitishwa mipira myeusi inayopeleka maji na virutubisho kwenye mimea, na kusababisha vikue na kuchipua vizuri yenye kijani inayopendeza.

Shamba kubwa liliolimwa zao moja la kabeji zilizoota vizuri na kustawi kwenye udongo mwekundu na kupangwa kwa mstari na zimechepua makabeji mazuri ,kwenye eneo lilozungukwa na makazi ya watu ,nyumba pamojja na miti ikionekana vizuri .

Kiwanda kinacholima uyoga, uliolimwa ndani ya eneo lenye nyumba iliyotengenezwa kwa vyuma na kitambaa cheupe chenye mwanga hafifu. Ndani kuna udongo mweusi uliooteshwa uyoga mweupe uliostawi kwa wingi.

Kiwanda kinachofanya ufugaji wa ng'ombe, waliowekwa ndani ya nyumba kubwa iliyotengenezwa kwa vyuma na bati, yenye ukumbi mkubwa uliotumika kupanga ng'ombe mmoja mmoja, waliosimama wenye rangi nyeupe na nyeusi.

Kilimo cha kisasa, kilicholima mazao ya aina moja kwenye shamba kubwa, lililozungukwa na kitambaa cheupe kilichoshikiliwa na nguzo ya vyuma vidogodogo, mazao yaliyostawi ya rangi ya kijani kibichi na kijani jeshi.

Ufugaji wa kuku wa kisasa walio wengi ndani ya holi moja kubwa lililowashwa taa zilizo pangana na nguzo nyingi zilizosimama zenye rangi ya maziwa na chuma zilizopita kwa chini zinazosaidia kushikilia sahani za kuwekea chakula na maji kwa kuku.

Shamba kubwa lililolimwa kabeji kwa mfumo wa kisasa uliotumia mashine pamoja na dawa za kuulia wadudu, imesababisha mimea hii kustawi na kukua kwa wingi.

Vitunguu vingi vimevunwa vilivyolimwa kisasa na kuanikwa juani, na kijana akivimimina kwa kutumia nyungo kwenye eneo la uwanja lililozungukwa na miti mizuri ya kijani.

Wafugaji wa kuku wa kisasa wa mayai, walio ndani ya chumba chenye ukuta mfupi wa simenti na senyenge, waliofungiwa chakula kwenye mabakuli ya bati na maji kwenye mabakuli ya plastiki, yaliyowekwa dawa.

Shamba kubwa lililolimwa mahindi yaliyositawi na kuwa na rangi ya kijani kibichi. Katikati ya shamba kuna miti ya matunda iliyoota na kuzungukwa na mlima uliokwenda juu. Eneo lenye baridi.

Ufugaji wa kuku wa kisasa waliowekwa kwenye chumba cha kulelewa, kilichomwagwa mashudu pamoja na chakula, wenye rangi nyeupe wakichakura chakula kwa kutafuta wadudu watakao kula.

Mimea iliyopandwa vizuri kwa mpangilio unaoonekana, kwenye nyumba inayoakisi mionzi ya jua, akiwemo na bwana shamba mmoja aliyevaa kofia na shati ya bluu mkozo.

Mimea iliyopandwa kwenye eneo la baridi ndani ya nyumba yenye miti na vitambaa vya rangi ya maziwa, vilivyounganishwa na neti inayoangaza na kuakisi jua inayosaidia kwenye mimea kukua.

Shamba kubwa lililolimwa kisasa na kupandwa zao la nanasi, lililokua na kuchipua vizuri na kutoa tunda la nanasi tayari. Shamba limezunguka na miti michache iliyopishana kwa mbali.

Tingatinga ya njano inayotumika kukata majani kwenye shamba lenye majani makavu yaliyounguzwa na jua. Ndani ya tingatinga kuna watu wawili, mmoja ameketi na kuliendesha na mwingine yuko juu amevalia mavazi meupe na kuziba sura yake. Nyuma ya tingatinga kuna shamba la minazi na nyumba za watu zilizokua pembezoni.

Zao la kabichi lililopandwa kisasa katika mpangilio wa mistari iliyonyooka na umwagiliaji rahisi wa maji na dawa za virutubisho kwenye zao hili kwa ukuaji wa haraka zaidi.

shamba lililolimwa vizuri na kufungwa mfumo waumwagiliaji maji wa mabomba, mpira mkubwa wa bluu uliofungwa nakuunganishwa na mipira midogo mweusi iliyotobolewa nakudondosha maji kwenye ardhi, iliyopangwa katika mistari uliyonyooka wa kila shina lililochomekwa miti ya mihogo.

Fundi akifunga mabomba ya umwagiliaji shambani, yakiwa ni mabomba meusi makubwa yenye viunganisho vya rangi ya anga, ikiwa imeunganishwa na mipira midogo myeusi, yaliyopita kwenye matuta yanayopandwa mbegu kwenye shamba kubwa lililolimwa.

Kilimo Cha umwagiliaji kinachihusisha umwagiliaji kinachihusisha muunganiko wa mabomba meusi , na chanzo Cha maji kwa kutumika viunganishi vitatu vyenye rangi ya anga. vinavyoruhusu maji kutawanyika kwenye mabomba hayo matatu na kumwaga maji kwenye ardhi Iliyolowana kwenye matuta yaliyochipua mimea.

Mfumo wa umwagiliaji uliofungwa kwenye eneo lenye uoto wa asili, na kuchimbwa baadhi ya eneo na kupachikwa bomba nyeupe kubwa iliyo tobolewa matundu yanayomwaga maji, kwenye vishimo vikubwa vinavyohifadhi maji na kupandwa mahindi.

Shamba kubwa lililopandwa mimea kwenye matuta, linalotumia umwagiliaji maji wa mifereji lililozungukwa na msitu mnene wenye miti mikubwa ya kijani.

Maharage yaliyopandwa kwenye matuta na kufungwa mfumo wa umwagiliaji maji wa mabomba yaliyotobolewa na kupitisha maji kwenye ardhi, mandhari nzuri ya hali ya hewa ya baridi yaliyozunguka katika eneo la shamba.

Shamba lililolimwa na kutengenezwa mfereji, uliofungwa mfumo wa umwagiliaji, kwenye bomba la kijivu, lenye msingi uliofungwa mabomba matatu, yenye koki mbili za bluu na moja koki nyekundu, iliyounganishwa na vibomba vidogo vidogo vyeusi, vyenye mshikizo ya bluu.

Shamba lililolimwa kwenye vituta vidogovidogo, na kufungwa mfumo wa umwagiliaji maji wa mabomba unaotoa maji kwa matone. Mabomba yakiwa ni meusi yenye vishikizo vya bluu, vikipita kwenye kila tuta kwenye shamba.

Mfumo wa umwagiliaji maji wa matone, uliolaza mabomba mawili kwenye ardhi ya udongo wa tifutifu uliotayarishwa kwa ajili ya kupanda mimea.

Umwagiliaji wa mimea mashambani, kwa kutumia mabomba marefu, yanayotoa maji kama mvua, kwa umwagiliaji wa haraka kwenye shamba kubwa, lililopandwa mimea kwa mistari iliyonyooka na kuonekana vizuri.

Uoto wa asili uliozungukwa na majani ya kijani na ya njano, miti mirefu na mifupi, mikubwa kwa midogo, iliyoachia nafasi kubwa, eneo la juu lenye milima, na mabonde ambayo bado haina miti na majani, imezungukwa na udongo mwekundu.

Uwoto wa asili, wenye majani mafupi kwa marefu ya kijani kibichi na kijani jeshi, yenye sehemu zenye pori lenye majani yaliyoshonami na miti na sehemu yenye milima, mabonde na miamba, eneo la anga lililozungukwa na wingu jeupe, pamoja na jua lililochomoza asili ya baridi.

Eneo la ardhi lenye udongo mwekundu mkavu, na miti iliyoota katikati kwa kuachana nafasi iliyomikavu na kupukutika majani. Eneo lenye milima na mabonde lenye majani ya kijani kibichi, iliyotanda wingu jeupe kwa juu.

Eneo la ardhi lenye miamba, na mabonde na majani machache ya kijani yaliyoota na kuonekana, na sehemu yenye maji yaliyotuama, na sehemu kavu iliyozungukwa na uoto wa asili wenye majani yaliyofungana, na ukungu uliotanda na kuzuia kuonyesha vizuri kwa mbali.

Eneo lenye uoto wa asili, uliota majani ya kijani kibichi, na miti mitatu iliota majani machache. Kwa mbali, kuna ukungu na mlima ukionekana wenye barafu nyeupe kwa juu. Anga lilotanda la bluu lenye mawingu machache, kwenye eneo lenye baridi kali.

Eneo la maji lenye mto uliokatika na kugawanyika mara tatu; na kuzungukwa na sehemu ya ardhi yenye udongo mwekundu, makazi ya watu, pamoja na barabara na miti; pamoja na majani yaliyosongana yaliyoota kwenye baadhi ya ardhi.

Eneo lenye maji ya asili ya mto, yaliyopita kandokando ya eneo kavu, pamoja na miti michache yenye rangi ya kijeshi kilichokoza, na mawe na miamba iliyosimama pembezoni mwa maji, na majani makavu yenye rangi ya manjano.

Eneo lenye miamba pamoja na mabonde barabara kavu yenye mawe pamoja na vikokoto, iliyopita pembezoni mwa majani makavu ya njano na miti iliyoota yenye ukavu wa kijani kilicho changanyika na njano, katika anga lililotanda rangi ya bluu.

Mto wenye maji machache yanayokauka, uliopita katikati ya msitu, wenye miti ya kijani na majani yaliyokoza ukijani, kwenye hali ya hewa ya baridi na ukungu uliotanda.

Eneo la uoto wa asili wenye miamba, milima, na mabonde uliokua na sehemu yenye ukavu na sehemu iliyochipua majani, yaliyokuwa na rangi ya ukijani na mengine yamekauka yana rangi ya njano.

Uoto wa asili wenye bonde lililoota miti mirefu iliyoshonana na kufungana na majani yaani msitu. Juu kuna eneo lenye majani machache mafupi na uzio wa mawe yaliyopondwa pondwa na kupangana juu.

Njia ya miguu iliyotengenezeka katikati ya msitu, wenye majani ya kijani mabichi, na yaliyokoza yenye miti mifupi na majani yaliyoshikana pamoja, na kuzuia jua kupenya kwa urahisi na kutengeneza kivuli kikubwa.

Eneo lenye udongo mwekundu yenye miti michache iliyopukutika majani, kwa nyuma kuna milima na mabonde yaliyozungukwa na majani ya kijani ya kukosa na mawingu yaliyotanda meupe angani.

Daraja lililokatiza katikati ya mto, unaoruhusu watu kuweza kuvuka, mto uliozungukwa na kichaka chenye majani ya kijani yaliyo kolea.

Eneo la ziwa lenye maji tulivu, pembezoni kuna nyumba ya miti iliyoezekwa kwa makuti, majani ya kijani na miti mirefu kwa mifupi ikizunguka na jua likizama.

Eneo la ziwa lenye maji tulivu na masafi, uliozungukwa na uoto wa asili wenye miti na majani ya kijani, na nyumba za watu zilizokaa kwa mbali.

Uoto wa asili kwenye eneo la baridi, mawe mawili yaliyobebana katikati na kuzungukwa na miti. Nyuma kuna milima yenye mawe na miti ya kijani na ukungu uliotanda.

Eneo la baridi lenye milima na mabonde, miamba iliofunikwa na barafu nyeupe. Eneo la mabonde lenye nyasi zilizounguzwa na baridi, na majani ya kijani machache yaliyochipua.

Eneo la wazi lenye uoto wa kijani, uliyozungukwa na mashamba na miti mirefu katikati. Sehemu ya ardhi kuna nyumba zilizopishana umbali mrefu kwenye hali ya hewa iliyopoa.

Eneo lenye majani ya kijani kibichi kidogo na kijani jeshi, lililozungukwa na milima na mabonde na miteremko, nyumba za watu zilizokuwepo kwa mbali, miti mifupi na miti mirefu michache, eneo lenye baridi na ukungu uliotanda.

Eneo la uwanja lililozungukwa na majani makavu, yenye miti michache na majani machache ya kijani, kwenye hali ya hewa ya joto na jua kali ,maghorofa na nyumba zikionekana kwa mbali.

Eneo lililozungukwa na miti mifupi ya kijani jeshi na majani ya kijani, katikati kuna twiga mrefu aliyesimama, nyuma maghorofa na nyumba za chini za makazi na ofisi za watu; zikionekana kwa mbali.

Eneo la mto lenye maji machache lililozungukwa na sehemu yenye pori na sehemu yenye mchanga. Kwenye makazi ya watu kuna miti na mashamba, minara na nyumba pia.

Uoto wa asili ulioota kwenye milima na mabonde na miti mirefu kwenye eneo lenye maji tulivu, yangeyange wengi wakiogelea pembezoni mwa ufukwe, nyasi za kijani kibichi zikienea.

Jua ikichomoza kwenye mandhari iliyopoa, yenye mabonde na milima iliyojaa barafu juu, ziliyoota mimea mizuri yenye rangi ya kijani kwenye uoto wa baridi.

Uoto wa asili wa mbugani wenye eneo kavu lililopukutika majani na majani mengine yakiwa makavu, miti mifupi iliyoshikana na nyuzi nyuzi za majani, miti mirefu iliyoachana kidogo.

Eneo kubwa lililopandwa nyasi za kijani na miti michache mikavu iliyosimama katikati. Alama zilizojichora kwenye nyasi za kupita kwa miguu zilizoelekea kwenye msitu wenye miti na majani yaliyoshikana.

Miti mikubwa miwili, yenye majani hafifu kwenye eneo la uwazi lililozungukwa na majani makavu na kijani kidogo, michoro ya alama ya gari kupita na ukungu kwa mbali.

Maandhari ya mto uliozungukwa na majani ya kijani ya kijani mabichi, miti midogo na mikubwa yaliyo songana kidogo kwenye jua la asubuhi.

Barabara ya vumbi yenye udongo mwekundu inayoteremka chini, imezungukwa na majani ya kijani mpauko na miti mikavu, pamoja na mawe na miamba ya mlima unaoonekana kwa mbali.

Wamama wawili wafugaji wa mbuzi waliozungukwa na miti ya miembe na mahindi wanaomuweka alama mbuzi ya sikio waliyemfunga kamba mwenye rangi nyeupe.

Watu wawili waliovalia mavazi meupe na buti na kinga za rangi ya chungwa wakiwa wameshika mzinga wa nyuki wenye nyuki kwa juu, uliotengenezwa na mbao zilizokatwa ndogondogo akivuna asali.

Ufugaji wa ng'ombe wa maziwa waliohifadhiwa kwenye zizi la ng'ombe lililojengwa kwa miti na bati, na kupangwa mmoja mmoja kwenye chumba kimoja.

Mbuzi wanaofugwa kwenye zizi lililotengenezwa kwa mbao, na kupangwa mmoja mmjoa kwenye shina la mbao moja moja, Wamewekewa majani na makopo meupe yaliyokatwa na kuwekwa maji.

Ufugaji wa mbuzi waliochanganywa na kondoo, waliolala na waliosimama wenye rangi nyeupe na mabaka na wengine wa kahawia; kwenye zizi nililozungukwa na miti na anga lililojaa mawingu.

Ufugaji wa kuku wa kisasa, waliosimama katika eneo la nje lililozungukwa na udongo na majani ya kijani kibichi. Kuku walio na rangi ya tofauti, weupe pamoja na wekundu waliochanganyika na rangi ya kahawia.

Ufugaji wa ndege aina ya bata bado ni vifaranga wakiwa wengi kwenye kapu nyeupe yenye vitundu vidogovidogo, wenye rangi mbili wa njano pamoja na weusi waliokuwa na midomo ya rangi ya waridi.

Ufugaji wa bata unaofugwa kwenye makazi ya watu yaliyozungukwa na senyenge na mlango wa mbao wakipewa chakula na mwanadada aliyevalia fulana ya waridi. Mabata wakubwa na wadogo, weupe kwa weusi, wanaotembea kwenye eneo lenye majani kiasi na shimo kubwa la taka lililosakafikiwa.

Kuku walio ndani ya uzio wa senyenge na nguzo na mlango wa mbao wakipewa chakula na wafugaji wawili wa kike na wa kiume waliovaa makoti meupe.

Bwawa lililojengwa kwa simenti, wanapoishi mabata weupe na weusi, na wenye mabaka mabaka meupe na meusi, wakiogelea na wengine wakinywa maji, kwenye eneo lililozungushiwa nguzo na senyenge.

Mbegu za mazao zilizoning'ing'izwa kwenye chuma kilichokuwa kimeshikilia mifuko ya lailoni iliyohifadhiwa nbegu ndani yake, yenye kifungashio chenye rangi nyeupe, nyekundu na kuchorwa picha zenye mauwa yemye rangi tofauti kama rangi ya machungwa, waridi, zambarau na manjano.

Mbegu ya maharage mabichi iliyohifadhiwa kwenye kifungashio cha mfuko wenye rangi ya dhahabu na kijani kilicho koza na kuandikwa kwa maandishi meusi na kijani, katikati ina picha ya maharage yaliyopangwa na kustawi vizuri na vipandiko vyenye rangi nyeupe.

Mbegu zilizopandwa kwenye udongo tifutifu uliolimwa kwa mfumo wa matuta na kuwekwa mipira mieusi inayomwagilia maji, udongo uliokuwa na unyevu na utepeutepe yaliyochipua mimea ya kijani yenye maua na majani mapana ya kijani kibichi.

Mbegu kwa ajili ya kilimo iliyohifadhiwa kwenye kifungashio cha mfuko chenye rangi ya dhahabu pamoja na kijani, yenye picha katikati ya nyanya iliyoandikwa kwa maandishi meusi na ya kijani iliyoitwa "royal seed", iliyobandikwa karatasi inayosaidia kupitisha manunuzi kwenye maduka makubwa.

Upandaji wa mbegu wa kisasa zilizopandwa kwenye visinia na visahani vilivyopangana chini ya ardhi na vingine vimepangwa juu vikiwa vimeota mimea, kwenye sahani zilizotobolewa matundu madogo madogo vinavyoweza kuhamishika kupelekwa kwenye shamba.

Mbegu zilizopandwa kwenye udongo tifutifu, na kuchipua mimea yenye miti mekundu na majani mawili ya rangi ya kijani yaliyoota vizuri; makubwa kwa madogo, kwenye shamba kubwa lililopandwa vizuri.

Wanawake kwa wanaume waliosimama kwenye shamba la mahindi, ambayo tayari yameshakauka sana, waliobebea mabakuli ya bati na wengine wameshika viroba vyeupe vilivyojazwa mahindi makavu ya njano, yaliyopukutishwa kwa ajili ya kupata mbegu mpya ya kupandia mahindi.

Mbegu za mazao zilizofungwa kwenye vifungashio vya mifuko migumu, vilivyozungukwa na rangi ya kijani kibichi, na zingine tatu kwenye rangi ya fedha. Katikati kuna picha ya mbegu husika iliyo ndani ya kifungashio kama vile: vitunguu vyekundu, mchicha, hoho, giligilani, na vingine vingi.

Mbegu zilizopandwa kwenye udongo tifutifu zimechipua na kukua, zimefungwa bomba nyeusi zinazotumika kumwagilia maji na kuruhusu mimea kukua vizuri.

Mbegu za kilimo zilizohifadhiwa kwenye nyumba ya kioo inayoakisi jua, vimepandwa kwenye sahani nyeusi zenye vitundu vidogo na baadhi ya sahani mimea ikiwa imechepua ya kijani ya kupendeza.

Mbegu zilizopandwa kwenye udongo tifutifu na mimea kuchipua kwenye matuta, yaliyo unganishwa na mabomba meusi yanayo mwagia maji ya matone kwenye ardhi, na kuleta virutubisho; mimea kukua.

Mbegu ya maharage iliyopandwa kwenye matuta na kuota mmea ya kijani iliyostawi iliyofungwa mfumo wa umwagiliaji maji wa mipira midogo meusi na meupe inayodondosha matone kwenye ardhi, pembezoni kuna nyumba iliyotengenezwa na kitambaa cheupe, mti na hali ya hewa yenye ukungu.

Mbegu zilizopandwa kwenye visinia vikubwa vyeusi vyenye mgawanyiko kwa ndani wa vijumba vidogo, vilivyojazwa udongo na kupandwa mbegu; zingine zikiwa zimechipua mimea, zingine zikiwa zimepandwa kwenye vikopo vidogo vyekundu na kuota mimea mirefu ya kijani.

Mbegu za mimea mbalimbali, zilizopandwa katika vikopo vidogo vidogo kwenye mpangilio mmoja ulionyooka, vyenye rangi tofauti, zilizowekwa alama ya karatasi nyeupe.

Mbegu iliyopandwa kwenye visinia vyeusi, yenye vitundu vidogo vidogo, ambavyo imeshakwisha chipua mimea, na kubandikwa karatasi nyeupe, kwenye visinia.

Shamba kubwa lililopandwa mbegu za aina tofauti, kwenye matuta madogomadogo, yaliyofungwa mabomba ya umwagiliaji, kama vile bamia, kabeji, nyanya, vitunguu, vyote kwenye shamba moja.

Mfuko wa nailoni uliopambwa kwa rangi ya kijani na njano, yenye maandishi ya njano na picha katikati ya mmea wa kijani, ndani ikihifadhiwa mbegu za mbogamboga.

Mbegu zilizopandwa kwenye makopo meusi yenye udongo na mbolea, mimea ya kijani iliyochipua na mbegu za njano zikionekana kwa juu, vimewekwa kwenye eneo la nje linaloakisi jua.

Mbegu iliyopandwa kwenye matuta, na kuchipua mimea mizuri ya kijani kwenye udongo mwekundu, ulionyooka kwenye shamba kubwa la kijani, linalovutia na mandhari safi.

Mbegu za mimea, zilizopandwa katika sahani yenye vitundu vidogo, vilivyo mwagiliwa maji , na kuchipua katika shina moja, linaloonekana vizuri.

Kilimo cha kupanda mbegu kwenye matuta yaliyostawi na kuchipua mimea ya kijani, yaliyofungwa mfumo wa umwagiliaji maji ya matone, kwenye matuta yaliyopangiliwa vizuri.

Mbegu ya mnyanya iliyohifadhiwa kwenye vikopo vya bati, na vimfuko vilivyochorwa picha ya nyanya kwa mbele. Na maandishi yaliyoandikwa kwenye usuli mweupe, na kuwekwa ndani ya maboksi makubwa manne.

Mbegu za kilimo zilizofungwa kwenye vifungashio vya karatasi vyenye picha ya mbegu inayouzwa kama: kitunguu chekundu, mnavu, nyanya na spinachi za uswizi.

Mbegu ya kitunguu maji iliyohifadhiwa kwenye kifungashio cha mfuko mkuu uliozungukwa na rangi ya njano na kijani, katikati imechorwa picha inaonyesha kitunguu kilichochepua.

Shamba lililolimwa na kupandwa mbegu zilizoanza kuchipua kwenye udongo unaomwagiliwa maji kwa kutumia mipira midogo myeusi iliyopangwa kwa mstari, na wakulima watatu mmoja amekaa chini na wawili wakitembea.

Mbwa wawili mkubwa kwa mdogo waliosimama nje kwenye banda lililotengenezwa kwa vyuma, na kupakwa rangi ya kijivu yenye milango miwili na kuezekwa kwa bati.

Wanyamapori wanaofugwa wakiwa kwenye eneo lenye udongo mwekundu, na vijana ambao ni mabwana afya waliovalia nguo za kufanana zenye rangi ya kijani, wakiwapa tembo dawa walizozishika kwenye chupa zenye rangi nyeupe na mfuniko mwekundu, kwenye eneo lenye miti yenye miba na mikavu iliyopuputika majani.

Ndege wa msituni yaani asiyefugwa mwenye manyoya madogomadogo malaini ya rangi nyeupe na kijivu, mwenye mdomo mrefu umechongoka na macho yake na sehemu yake ya pua yenye rangi ya machungwa, kichwani akiwa na manyoya yaliyosimama mojamoja meusi; akiwa kwenye ardhi yenye rangi ya kijani kilichokua kimejaa ukungu.

Nyani wa msituni mwenye mkia mrefu akiwa anatembea, mwenye rangi nyeusi iliyo changanyika na kijivu na kahawia kwa mbali, akiwa kwenye eneo lenye ukavu na majani machache yanayoonekana kwa mbali yenye njano na kijani kibichi.

Bwana afya waliovalia makoti ya kijani na kofia nyeupe, wakiwapa tiba tembo kwenye chupa nyeupe na mfuniko mwekundu, walio ndani ya uzio uliozungushwa kamba mbili nyeupe. Ndani ya uzio kuna bwawa lenye maji la tembo kupata maji, na nje ya uzio kuna watu wanaowangalia tembo kwenye maonyesho.

Mnyama wa porini aina ya twiga akiwa bado mdogo, mwenye rangi mbili: rangi ya maziwa na rangi ya kahawia, amesimama kwenye eneo lenye majani mafupi, miti kwa mbali na nyumba ya mtu kwa mbali.

Ndege wanne wenye rangi mbili; nyeupe na nyeusi, wana midomo mirefu, miguu mirefu, wamesimama pembezoni mwa maji, yaliyozungukwa na majani mabichi kwenye jua kali.